Mikono ya mtu fulani ambayo iko na chupa zenye tembe akiweka kwa mkono mengine akiwa amesimama.

Chupa yenye dawa ambayo iko chini ya sakafu. Ikiwa imefungwa. Nje yake imeandikwa balijaam. Iko na maagizo kwenye karatasi yake.

mkono fulani ambao imevalia glavu ya rangi huku umebeba chupa yenye dawa mkononi ikiwa imeandikwa MMR 'measules and rubela vaccine' kando kuna shindano.

Hapa ni mtoni ambapo kuna mtu mmoja ambaye amevalia kitambaa chenye rangi nyeupe kichwani akiwa amembeba mtu fulani akimfusha kwenda pande ingine wengine wakiwa wamesimama wanamtangalia.

Kuna chupa sita mezani. Huku ikiwa imeandikwa yellow fever vaccination . Kando yake kuna mikebe yenye tembe rangi nyeupa. Mashindano kando yake.

Katika hosipitali hii, kina mama wengi, wako pamoja na watoto wao. Huku mmoja akiwa ameketi na mwanawe. Daktari akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe na glavu mkononi, pamoja na balakoa, akimdunga mtoto sindano.

Kuna boksi tatu zilizoko mezani, moja imebeba sindano ingine ni chupa zenye dawa.

Mtu mmoja anafanya usafi katika jumba hiki, ndoo yenye rangi nyekundu na yenye tisheti yenye rangi nyekundu .

Hii ni mitishamba na dawa za kienyeji. Kuna chupa na mikebe ambazo zimewekelewa. Mle ndani kuna dawa pamoja na makaratasi, vitambaa vilivyoko pale.

Katika hospitali hii, mama amejifungua mtoto huku wakiwa na bwanake akiwa ameshika mtoto, wote wakiwa wamemwangalia. Mama amevalia kilemba kichwani na baba amevaa tisheti yenye rangi nyeusi.

Kwenye hospitali hii room moja ambapo daktari pamoja na mgonjwa akiwa amelazwa amepanua mdomo daktari akimwangalia ndani ya meno yake akiwa amevalia barakoa miwani pamoja na gaoni yenye rangi nyeupe.

Kwenye hospitali hii, daktari mmoja ambaye amevalia miwani, na barakoa mdomoni, glavu mkononi, mgonjwa amelazwa kwenye macheo, huku akiwa amepanua mdomo, daktari akimwangalia.

Mkebe wenye tembe, ambao umeandikwa country life, easy iron 25mg, certified gluten free ,non constipating ,gentle on stomach, gentle supports energy .

Katika hospitali hii kuna daktari ambaye amevalia barakoa, miwani na gaoni yenye rangi nyeupe glavu mkononi , mgonjwa ameketi huku akiwa amepanua mdomo wake akimtoa meno.

Kuna chupa ya dawa, ambayo imeandikwa one single dose, measles, mumps, rubella virus ,MMR. Kando yake, kunashindano na bendeji zilizo kumbe.

Hawa ni wahudumu ambao wamesimama pamoja na wananchi ,wakiwa wamebeba bango juu, huku mbele yao kuna sodo za wanawake.

Boxi tatu zenye dawa, huku zikiwa zimeandikwa Measles Mumps and Rubella vaccine (live) I.P (Freeze Dried) .

Huku ni maabarani, kuna chupa mingi sana zenye madawa tofauti huku mojawapo ikiwa imeandikwa Nordic natural vitamin D3.

Juu ya meza hii ya plastiki yenye rangi nyekundu imebeba chupa mingi zenye madawa aina mbali mbali, chini ya kiti kuna begi kando yake.

Katika hosipitali hii, wauguzi wawili, ambao mmojwapo amesimama, mwingine ameketi. Wamevalia gauni zenye rangi ya blue ,huku wakiwa wameinua mikono kwa kitu fulani.

Kwenye hospitali hii wauguzi watatu, wawili ambao wamesimama, mmoja ameketi na mwanamke ambaye amebeba mtoto huku akipewa mtoto kitu kwenye mdomo.

Katika hospitali hii, kuna wahuguzi wengi na madaktari ambamo daktari mmoja akiwa anamwangalia mgonjwa katika mkono wake akimpulizia dawa.

Chupa moja na mikebe mitatu yenye dawa huku nyuma yake kuna kijiboxi ambacho kimechorwa mwili na viungo vya binadamu ikiwa imeandikwa majina zao.

Huku ni hospitalini mojawapo ya wamama kuzalisha watoto. Wauguzi ambao wamevalia gauni zenye rangi ya buluu na barakoa mdomoni, mmojawapo akishughulikia mtoto. Ukutani kuna televisheni iliyoko.

Katika hospitali hii, wauguzi wawili ambao wamevalia nguo zenye rangi nyeupe na bluu. Wote ni wanawake katika chumba cha kuzalia watoto huku ukiwashughulikia.

Hii ni hospitali ya watoto ,mama wawili ambao wamebeba wanao huku daktari mmoja kavalia barakoa, kilemba na kauli yenye rangi nyeupe pamoja na glavu mkononi akidunga mtoto sindani, mamake anaonekana akiwa anahisi uchungu.

Hapa ni hospitali. Mwanaume mmoja ambaye ni daktari, amesimama akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe, huku akiwa ameshikilia tumbo yake na mkono mwingine ukiwa unashika ballon . Nyuma yake kuna mashine.

Kijiboksi fulani ambacho kimeegeshwa huku ikiwa chenye dawa imeandikwa measles, mumps and rubella vaccine, life priority . Chini kando yake kuna sindano pamoja na chupa chenye dawa.

Hawa ni wauguzi ambao wamevalia nguo zenye rangi nyeupe wakiwa na pump kwenye shingo na barakoa mdomoni huku akipuliza dawa kusafisha eneo hilo usije kukawa na ugonjwa, mwingine akitengeneza side yake.

Katika hospitali hii, daktari, ambaye amevalia barakoa, na gauni yake, na vifaa vyake shingoni, huku akim, shugulikia mtoto ambaye amezaliwa.

Katika room hii ya hospitali kuna watu wawili mgonjwa ameketi chini huku akiwa amepanua mdomo daktari naye kwa upande mwingine anaushika akitumia mikono yake huku akiwa amevalia barakoa.

Watu watano katika eneo hili huku wakiokota uchafu na kuzileta pamoja angalau waweze kuichomwa Ili kutunza mazingira. Kando kuna Moto uliowashwa.

Wauguzi wengi ambao wamevalia nguo za kazi na kofia yenye rangi ya blue ,huku wengine wamebeba bagi na viti vya wagonjwa wakisafirisha.

Muhuguzi mmoja akiwa ameshika kalamu mkononi na kifa kingine mkononi, akiwa anamwelezea muhudumu ambaye ameketi, wanangaliana kando yao kuna meza ilio na vitu vingi.

Katika hosipitali hii, kwenye room ,mojawapo ya kufanyiwa upasuaji. Madaktari watatu, ambao wamelaza mgonjwa huku wakimwangalia, wakiwa na nguo za kazi, barakoa na vilemba vichwani mwao.

Mkusanyiko wa watu, wengi, ambao wamevalia balakoa mdomoni. Wakiwa wameketi, kwenye viti. Wameinua mikono yao juu.

Kijibox chenye dawa ambacho kimeandikwa MMR2 kumaanisha Measles, Mumps, and Rubella Virus , kando yake kuna chupa mbili zenye dawa.

Mkebe wenye dawa ambao umefunguliwa ukiwa imeandikwa' high potency vitaminD3 'kando tembe zimemwagwa.

Mtu mmoja ambaye ameketi kwenye kiti cha plastiki, amevalia gauni yenye rangi nyeupe. Mkononi mwake amebeba chupa mbili zenye tembe.

Katika shule hii kuna watu wawili wanaume mmoja amevalia kilemba kichwani huku wakienda chooni ukutani imeandikwa wash your hands here .

Kwenye hospitali hii muhuguzi mmoja ambae amevalia barakoa anamshughulikia mgonjwa ambae amelazwa kwenye macheo yake huku akimsaidia kupumua.

Maji mengi yamefurika eneo hili. Mtoto mmoja ambaye amevalia tisheti yenye rangi nyekundu pamoja na mwanamume fulani wanapita ndani ya hayo maji huku kando kuna chumba mbili na mbuzi zilizoko pale.

Daktari mmoja kwenye aproni yake akiwa amevalia barakoa na nywele amesuka huku sindano mkononi na chupa yenye dawa akivuta dawa kutoka mle. Kando yake kuna watu wengi ambao wanatembea na wengine wakiwa wameketi.

Mwuguzi mmoja ambaye ni mwanamke ametabasamu huku akimdunga mwana sindano kwenye mabega yake. Mzazi ameketi akiwa amemshikilia.

Chupa, mojawapo yenye dawa, ambayo imelalishwa juu ya meza, ikiwa imeandikwa, vitamini D 1000iu .Kando kuna tembe, zenye dawa.

Huku ni shambani, kuna wauguzi ambao wamebeba pampu mgongoni. Wanaovalia nguo zenye rangi nyeupe, huku wakipuliza dawa kwenye mimea iliyoko.

Mwanamke mmoja, ambaye, amebeba gesi, ya kuzima moto, anapuliza, kwenda, chombo kile, chenye moto, kuna maua ambayo yamepaliliwa yanayo, mzunguka.

Angani kuna mawingu nyeupe na blue , huku kuna nyumba moja ambayo imebomolewa kuna gari la kubomoa huku afisa wawili wakiwa wanaangalia kwa umbali.

Eneo hili la hosipitali, kuna wagonjwa pamoja na madaktari, ambao wamevalia nguo zenye rangi nyeupe. Huku mojawapo, akionekana kumdunga mgonjwa kwa mkono wake.

Kwenye hospitali moja hii, ya kufanyiwa operesheni. Madaktari wawili kavalia nguo zenye rangi nyeupe, barakoa mdomoni na vilemba kichwani. Mgonjwa amelazwa akiwa amepanua mdomo, huku wakiwa wanamshughulikia vilivyo.

Bango moja ambalo limeandikwa lie are spesialists in treatment asthma gout diarhoea uterus cleaning after na vingine vingi.

Katika hospitali hii muuguzi mmoja ambaye amevalia barakoa mwanadada, na huku akimdunga mtoto mchanga sindano kwenye mkono wake , mama yake ameketi akiwa amemshika mtoto.

Kuna wasafisha njia wawili, ambao wamevalia nguo za kazi huku wakiwa na vitu vifaa vyao vya kufanya kazi wakileta uchafu pamoja ili wauchome ama wapeleke.

Katika shamba hili kuna mahindi ambayo yamepandwa yakawa mazuri, kuna wadudu ambao wanamshambulia mahindi.

Watu wawili, ambao wamevalia kama wanaoenda mwezini, huku wamebeba kibuyu chenye rangi nyekundu, wakiongeza mahala fulani.

Katika hospitali hii ya watoto nesi wamewashughulikia watoto ambao wamezaliwa huku wakiwavalisha mavazi pamoja na malazi yao Kwa utaratibu.

Kwenye rumu mojawapo ya kufanyiwa operation katika hospitali hii, mtu mmoja ambaye ni daktari na mgonjwa akiwa amelala anamwelekeza na kumtayarisha kwa minajili ya operesheni.

Hawa ni wauguzi pamoja na mgonjwa wakiwa wanamwangalia kwenye sikio lake mmoja akitumia kumtoa uchafu kwa sikio lake akiwa ameketi.

Katika eneo hili, kuna mama mmoja ambaye amebeba mwanawe huku akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki. Kando kuna daktari ambaye anamwangalia mtoto baada ya kumdunga sindano.

Muuguzi mmoja, ambaye ameketi kwenye kiti cha plasitki, huku akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe. Mkononi mwake, amebeba chupa mbili, ambazo ziko na dawa.

Kuna chupa tatu, zenye dawa ambazo zimeandikwa, mtiki nguvu za kiume, na mikoko mingine mitatu ambayo imeandikwa mkoko.

Chini ya hema hili, kuna watu wengi ambao wamekusanyika. Wahuguzi wakiwa wanaangalia mgonjwa kwenye masikio mwake akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe. Mgonjwa ametabasamu.

Watu kadhaa katika eneo hili. Kuna ukame wa maji, ambamo kuna vibuyu na mfereji wa maji, huku wakichota maji. Mtu fulani amebeba simu mkononi, anapita.

Bango hili liko na tikitimaji pamoja na mbegu zake, huku kando ikiwa imeandikwa herbal clinic Masai Herbal, ambayo inapata tiba kwa ajili ya asilimia mia moja, ndani na nje ya Tanzania, kando kuna picha iliowekwa.

Eneo hili, muuguzi ambaye amevalia gauni yenye rangi nyeupe, mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe akimpima kwenye ganja la kichwa chake.

Mafuriko yenye maji machafu mingi ambayo yametabakaa eneo hili. Watu wawili, mmoja akiwa anaendesha pikipiki yake amebeba vibuyu na mwingine akimsukuma na nyuma.

Mama mmoja aliyesimama juu ya meza akiwa amebeba nguo kitambaa flani mkononi akiwa ametabasamu huku akiwaonyesha wanafunzi jinsi wanavyostahili kuvaa.

Mama mmoja ambaye amevalia kilemba kichwani huku akiwa ametabasamu akinawa mikono kutoka kwa mfereji. Kando yake kuna nyasi na miti.

Katika eneo hili, kuna ukame wa mvua. Miti iliyokauka. Mawe, mchanga pamoja na nyasi, ambazo zimekauka. Kuna mawingu juu angani, lenye rangi nyeupe.

Watu watano ambao wamejifunika gauni zenye rangi huku moja wapo akiwa amebeva kipambu mgongoni kupuliza dawa kuakikisha kwamba akona ugonjwa uliosambaratika.

Maeneo haya. Chumba kimoja ambacho kimeboromoka. Kuna wauguzi wa usalama ambao wamevalia kofia za usalama. Huku wakiwa katika eneo hili kusaidia.

Mporomoko wa nyumba, ambayo iliyojengwa, ikiwa limebomoka. Watu wamesimama kando, wakiwa wamevalia kofia zenye usalama vichwani mwao. Wanajaribu kusaidia, ili.

Katika hospitali hii mwanadada mmoja ambaye ni muuguzi amesimama huku akiwa ametabasamu .Mkononi mwake ana vifaa vyake vya kutumia kazi.

Chini ya banda hili, kuna watu wengi ambao wamesimama wakiwa wametabasamu, wamebeba mabango yao, huku mbele yao, kuna sodo ambazo zimo pale kwenye box na zingine zimetolewa.

Wanawake, watano, ambamo wanne wao, wamebeba, mitungi, ya maji, wakiwa wamevalia vitambaa vyao, na bango shingoni.

Muuguzi mmoja kwenye hospitali akiwa amevalia miwani na gauni yenye rangi nyeupe, akimwangalia mtoto mmoja ambaye anamwangalia kwa huruma, amemshika mkono.

Katika eneo hili. Daktari mmoja kavalia gauni tenye rangi nyeupe, akiwa na kalamu mkononi. Mezani kuna makaratasi. Akimuelezea mwanamke fulani jinsi ya kuishi.

Sacheti yenye dawa ambayo iko juu ya sakafu yenye rangi nyekundu ,kando yake kuna sindano ya kupima joto mwilini.

Kijiboksi kimoja kikubwa ambacho kimebeba dawa kikiwa kimeandikwa Artemether Lumefantrine Tablets, Lumifen chini yake kuna sacheti zenye dawa, tembe.

Muuguzi mmoja wa afya katika chumba hiki ambaye amevalia kofia ya usalama pamoja na barakoa , gauni yenye rangi nyeupe , amebeba kipambo mkononi huku akipuliza.

Huku ni hospitalini wagonjwa pamoja na wauguzi ambao wamekuja kutibiwa, huku muuguzi mmoja akiwa amevalia barakoa mwanamke akimdunga mgonjwa sindano kwa mabega.

Katika eneo hili la ukame watu wawili wote wanawake huku daktari akiwa amevalia barakoa na gauni lenye rangi nyeupe akiwa amechuchumashindano mkononi na chupa iliyo na dawa la kivuta.

Watu watano ambao wanakusanya uchafu na kuuleta pamoja ili waweze kuuchoma, wanawake watatu na wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti chake hospitalini baada ya kuzaa mtoto anamwangalia mwanawe akiwa ametabasamu mzuri zaidi.

Nje ya ofisi ama chumba hiki kuna afisa watatu pamoja na Wana nchi nyingine wakiwa wamevalia barakoa , wamebeba tukaratasi ambao tumeandikwa majina. Mbele yao kuna mizigo iliyoko pale.

Muuguzi mmoja hospitalini akiwa amevalia miwani pamoja na vifaa vyake, akimfunika mgonjwa aliyelazwa pale.

Maji mengi machafu yamefurika eneo hili, watu wanangangana kuvusha chumba chao kutoka eneo hili, wamezunguka huku wakiskuma, wanawake kwa wanaume watoto, ili wajisaide.

Mikono ya mtu fulani, ambaye ameshika sabuni, huku ananawa mikoni kwa utaratibu akiwaonyesha jinsi unavyo nawa.

Huku ni hospitalini, kuna watu kadhaa ambamo wako mle, huku wengine wakiwa wamevalia barakoa mdomoni, mgonjwa akiwa amelazwa katika kitanda chake. Baoni, kuna bango lililoandikwa accident emergency .

Mwanamke mmoja kajifungua mtoto. Huku hospitalini akiwa ameketi, daktari anampa dawa katika mdomo wa mtoto.

Kuna dawa ambazo zimeandikwa supramax na vijiboksi zilizoandikwa Benamox na Alphamox. Kuna tembe zilizoko kwenye sacheti.

Watu wawili, mwanamke na mwanamme, mwanamme akiwa amevalia barakoa, wako na vibuyu eneo la kuchota maji ikiwa imeandikwa " Boya Water Project", juu yake kuna tenki ya maji.

Watu wawili ambao wamepanga foleni, huku wengine wawili wananawa mikono yao wote wakiwa wamevalia barakoa, kando yao kuna nyumba iliojengwa bango lililoandikwa Agent .

Hapa ni hospitalini, mtu mmoja ambaye amesimama muuguzi akiwa amevalia gaoni yenye rangi nyeupe, barakoa mdomoni pamoja na kilema kichwani huku anapanga madawa kulingana na hali yake.

Katika eneo hili, chumba kimoja ambacho kinaaminika ni cha usafi. Tangi lenye rangi ya nyeusi likiwa kando pale, imezungukwa na miti.

Mtu mmoja mwenye kabeba kipamu mgongoni mwake chenye dawa, na gauni yenye rangi nyeupe, barakoa mdomoni, akiwa anasafisha eneo hili ili kusikuwe na ugonjwa.

Waongozi wa usalama ambao wamevalia kofia za usalama katika nyumba mmojawapo ilio poromoka na kuanguka na kusaidia ili waweze kuhakikisha maeneo yako safi.

Kuna box moja ambayo imeandikwa Measles, Mumps and Rubella virus vaccine , MMR, juu yake kuna chupa yenye dawa ya hiyo box .

Katika hospitali hii kuna watu kadhaa, mama akiwa ameketi amebeba mtoto wake tumboni huku mtoto mmoja akiwa anapewa dawa.

Eneo hili kuna watu wawili mmoja amesimama mwingine ameketi huku akiwa anfanyishwa mazoezi katika hospitali hii.

Huku ni hospitali ya watoto wachanga ambapo kuan muuguzi ama nesi ambaye amevalia vifaa vyake shingoni pamoja an gauni yake huku akimvalisha mtoto nguo na kumtengenezea malazi yake.

Watito wawili ambao wameshikwa na ugonjwa, mikono yao iko na vidonda mwilini kote wakiwa wamekalia juu ya kitanda.

Boksi mbili zinazoonekaa juu ya meza chupa yenye dawa sindano kwa hio boksi imeandikwa colour code for measles mumps and rubella vaccine live MMR two .

Watu wanna katika eneo hili. Wanawake wawili ambao ni wauaguzi wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyeupe na barakoa mdomoni. Mmoja mwanaume akiwa ameketi kando ya meza wanamuonyesha jinsi ya kujisajiri kikompyuta kiteknolojia.

Hapa ni hospitalini kwenye room ya kufanyiwa upasuaji. Kuna watu wawili wanawake huku mmoja- wote wakiwa wameketi kwenye viti vyao, mgonjwa akiwa ameketi daktari akimwelezea huku akiwa na kalamu mkononi pamoja na karatasi.

Wauguzi wa afya wawili ambao wamesimama kando ya gari liloegeshwa pale wakiwa wamevalia barakoa zao mdomoni wote ni wanadada na tisheti zenye rangi nyeupe pamoja na sketi mwingine akiwa amevalia longi yenye rangi nyeusi.

Mkebe mwenye dawa ambao unarangi yakuvuta sana kifuniko chenye rangi nyeupe huku ukiwa umeandikwa welluta iron chalete tiredness .

Watu watatu, wawili wamevalia barakoa zao, mmoja akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe, huku akiwaelezea wenzake.

Katika mandhari haya kuna watu watatu, wawili wakiwa wamevalia barakoa na kofia kichwani. Mmoja aliyeketi na kilemba chake kichwani huku wakiwa na mashine ya kumpima katika uso wake.

Muuguzi moja mwanamke, ambaye amevalia gauni yenye rangi meupe akiwa ametabasamu, anamdunga mtoto sindano kwenye mabega yake huku mama yake akiwa ameketi anamshikilia.

Wauguzi wa afya wa usalama, wakiwa wamevalia mavazi yao, huku mmoja akiwa ameinama wengine wakimpiga picha akimpa mtoto dawa akiwa ameshikwa na mama yake mwenye ameketi kwenye kiti.

Hapa ni hospitalini kwenye room moja hapo ya kufanyiwa oparesheni. Kuna madaktari wawili ambao wamevalia barakoa na vilemba kichwani huku mashine kando yao, mmoja anaendelea kuitumia ili kumsaidia mgonjwa.

Muuguzi ambaye amevalia miwani na gauni yake, glovu mkononi akiwa na vifaa vyake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti akiwa amepanua mdomo.

Kuna moto mkubwa ambao umesababishwa katika eneo hili, nyasi inaungua , kuna watu wawili ambao wamevalia nguo za kazi yao huku wakijarubu kuuzima ule moto.

Katika eneo hili la hoapitali, kuna watu wawili. Mmoja ni mgonjwa wengine ni madaktari huku wakiwa wamevalia kilema kichwani, barakoa mdomoni, miwani na gauni yenye rangi nyeupe akimwangalia mgonjwa aliyepanua mdomo.

Mwanamke mmoja ambaye amechuchuma huku akiwa ametabasamu anachota maji kwenye mtungi wake , kando kuna nyumba zilizojengwa za mabati na nguo zilizoanikwa

Katika chumba hiki, juu ya meza kuna chupa ambayo imo pale yenye dawa imeandikwa cudan tan dawa ya tezi, dume kupanuka. Nyuma yake kuna MPESA app.

Muuguzi mmoja ambaye kavalia gauni la rangi nyeupe, barakoa, miwani, huku anakaa kama anayeenda mwezini anafunga, anafunika dawa, zenye vibuyu. Kando nyuma yake kuna boksi mingi zilizowekwa pale.

Chini ya chumba hiki, kuna wauguzi wawili ambao wanamshughulikia mgonjwa alie keti huku wakimwangalia ndani ya maskio yake.

Mtu mmoja kando ya barabara hii, akiwa amebeba pampu mabegani. Anapuliza dawa Ili kuhakikisha mazingira ni safi. Kando kuna mti ambao umemea huko.

Mwanamke ambae amebeba sodo mkononi huku akiwa amesimama juu ya meza akiwa ametabasamu akiwafunza wanafunzi jinsi wanavyo stahili kuvalia.

Chupa moja ambayo iko chini ya sakafu, yenye dawa, ikiwa imefunikwa. Imeandikwa, "MMR fuckson, powder for suspension for injection in profused syringe."

Muuguzi mmoja wa afya, akiwa chini ya hema, amesimama akimdunga mgonjwa shindano kwenye mabega yake, akiwa ameketi na barakoa mdomoni.

Maji yamefurika barabarani ,humu magari bado yanaendelea kupita pamoja na tuktuku. Kando kuna watu ambao wanapita, wamebeba miti na miavuli kando ya barabara .

Ngamia mmoja ambaye amelala chini ya sakafu huku akiwa anaonekana amechoka katika ueneo hiki kuna ukame.

Mama mmoja akiwa amezaa mtoto mzuri, huku ametabasamu akiwa anamwangalia kwa upendo, akiwa hospitalini.

Katika room mojawapo ya kufanyiwa upasuaji , mgonjwa amelazwa akiwa amepanua mdomo. Madaktari ambao wamevalia barakoa na vifaa vyao wakimwangalia.

Mgonjwa mmoja katika hospitali akiwa amelazwa katika kitanda chake amewekewa bandeji katika kichwa chake na mkono wake, kando yake kuna meza kuna kikombe juu yake na sahani.

Hii ni hospitali ya watoto ambapo daktari akiwa amevalia barakoa akimdunga sindano mtoto aliyeshikwa na mamake, huku wakiwa wameketi.

Hapa ni hospitali ambapo kuna mtu mmoja, muuguzi ,ambaye amesimama. Amevalia gauni yenye rangi nyeupe, barakoa na kilemba kichwani. Kando, kuna meza, chupa juu yake, dawa zingine nyingi.

Katika janga hili kuna ukame wa maji ambamo miti imekauka, chumba kimoja kimejengwa pale, kibuyu kiko nje.

Kuna watoto watatu, ambao wametabasamu, wote ni wasichana. Wakiwa chini ya mti, mikono yao ikiwa imeugua huku wakipewa sabuni wanawe.

Mafuriko ya maji mengi yamejaa humo ndani huku wanawake wawili ambao wamevalia barakoa zao mdomoni na ndoo nyingine ya plastiki ukimwaga maji eneo la nje.

Wahuguzi ama wametembelea watu katika eneo hili, huku wakiwa wameketi wamama na watoto wao wakipewa dawa za kupunguza magonjwa.

Mkono wa daktari uko na tembe za dawa aina mbalimbali, Kuna mkebe, Kuna karatasi iliyowekwa hizo dawa akiwa ameketi.

muuguzi mmoja ambaye kavalia kilemba kichwani, barakoa na miwani akiwa amemzalisha mama. Amembeba mtoto huku akiwa ametabasamu.

Katika hosipitali hii, wagonjwa wamekusanyika hapa. Daktari mmoja, akiwa anamshika mwanamke mmoja, ambaye ameketi, huku akimwangalia kwenye sikio lake.

Katika chumba hiki cha hospitali Kuna watu wawili ambao ni wanawake, nesi akiwa ameshika kalamu mkono wake mmoja huku ametabasamu mgonjwa akiwa ameketi. Wananongonezana.

Tukio hili la moto mkubwa ambao umechoma msitu huu, huku ukiwa miti mingi iliyopandwa katika shamba hili.

Kuna ukumbi wa watu ambao wamekusanyika mahala hapa, wakiwa wamevalia barakoa na tisheti yenye rangi nyeupe, wanaume kwa wanawake. Kando kuna hema na chumba zilizozunguka.

Maeneo haya kuna vitu vingi ambavyo vimetapakaa kila mahali. Sakafuni kuna rangi nyeupe huku plastiki kando yake, na vichupa na ndoo ambazo zilizoekelewa vitu.

Kwenye chumba hiki ambacho kimetengenezwa kutokana na mbao iliyopitiliwa. Ndani kuna chupa za plastiki ambazo zilizoko pale, juu pia kuna vitu zingine mingi.

Ngamia mmoja mikubwa amelala chini ya sakafu, anaonekana kuwa amechoka na hii sakafu iko na ukame wa chakula na maji.

Wanawake wawili ambao wameketi kwenye kitanda, wakiwa wamefungua kitabu, mmoja mwenye kilemba kichwani anaonekana kumuelezea mwingine. Huku kando kuna nguo zilizonne na televisheni.

Hapa ni hospitali. Mama na mwanawe, wameketi kwenye kiti, huku akiwa ameshika mwanawe. Daktari, anamdumga mtoto sindano, kwa mabega yake.

Hii ni ofisi ya mhudumu akimhudumia mgonjwa . Wanaonekana kuwa na mazungumzo . Juu ya meza kuna mkebe wenye dawa na box mbili.

Watu wawili wanawake ambao wameketi mmoja akiwa na mtoto mwingine muuguzi akimpa mawaidha akiwa amevalia barakoa , kalamu mkononi , meza imewatenga.

Hii ni chupa moja yenye dawa ndani. Igiwa ni yenye rangi nyeupe, pamoja na kijani. Iliyoandikwa, HJN.

Muuguzi mmoja ambaye amesimama katika eneo la kuosha, kunawa mikono, akiwa amevalia gauni yenye rangi ya njano, huku akiweka mkono apate sabuni.

Watu wengi ambao wamepanga foleni wengine wakiwa wameketi chini kwenye viti vyao, wakiwa na barakoa zao mdomoni . Mgonjwa anadungwa shidano kwenye mabega yake.

Maeneo haya ni ya duka ambapo kuna kuuza madawa aina mbali mbali kwenye rafu vitu vimepangwa katika maeneo yao.

Kuna mkebe mmoja wao wenye dawa ambao umeandikwa Polio vaccine . Hitmaker vvm 7 cultivated on the rocks shake well , do not freeze .

Kijiboksi chenye dawa kiko humu ambacho kimeandikwa core supplement pack. Kando yake juu ya meza kuna glasi yenye maji safi na tembe zilizo kando chini ya hio meza juu yake, masacheti ya dawa.

Ukumbi wa watu umekusanyika huku watu ambao wamevalia nguo zenye rangi nyeupe wakiwa wameketi wote wakihudumia wengine huku wakiwapea mawaidha.

Huku ni hospitalini kwenye rumu ya ambapo ya kufanyiwa operesheni. Kuna mgonjwa amelazwa katika kitanda akiwa amepanua mdomo huku madaktari wawili wakiwa wanamwangalia.

Katika hosipitali hii, kuna watu watatu. Wagonjwa, amelazwa, huku madaktari wawili, waliovalia balakoa, huku wakimwangalia kwenye meno yake.

Nyumba mingi ambazo zimechomeka katika eneo hili. Watu wengi wamestaajabu huku wakiwa wanatembea wamama kwa wanaume wakishangaa.

Daktari mmoja ambaye amevalia miwani, barakoa pamoja na vifaa vya kutumia huku akishughulikia mtoto kazaliwa kwenye malazi yake akiwa anamvalisha na kumbadilisha nguo

Mgonjwa mmoja ambaye ameshika dawa ya yenye iko ndani ya mkebe mweupe na kitabu cha hospitali nyumbani kwake akiwa ameketi.

Kijiboksi kimoja, ambacho kimebeba dawa, huko nje yake, ikiwa imeandikwa Vaccin Amaril Stabiliser. Kando yake, kuna karatasi, lenye mwongozo, jinsi ya kutumia dawa hizo na chupa zenye dawa.

Wauguzi ambao wako kwenye chumba moja cha wazazi kuzaa watoto, wakiwa na watoto wawili ambao wamezaliwa, huku kando kuna mama mwenye watoto hao.

Ndani ya rumi hii, watu wawili ambao wameketi. Mhuguzi na mgonjwa huku wakitumia kipimo cha udaktari akimwangalia kwenye mikrowefi yake kwa macho.

Katika hospitali hii, mwanadada mmoja, ambaye amevalia miwani, amesimama, katika chumba cha kuwatengeneza, watoto ambao, wamezaliwa, wangali kukomaa, huku akiwashugulikia kwenye chumba chao.

Mkebe wenye tembe ambao umefunguliwa ukiwa umelazwa nje umeandikwa vitamin D3 high pontency 2000iu kuna tembe ambazo zimemwagwa.

Mkono wa daktari ambao umevalia glavu mkononi ukiwa umebeba dawa yenye chupa ikiwa imeandikwa " Yellow Fever Vaccine live stabilized ". Kati kati ya vidole, kuna sindano.

Huyu ni daktari ambaye amevalia gauni yenye rangi nyeupe na glavu mkononi kwenye maabara akifanya utafiti wa aina za madawa tofauti mbalimbali.

Muuguzi mmoja ambaye kavalia nguo yenye rangi nyeupe, barakoa , miwani kama anayeenda mwezini huku akifunga mitungi yenye madawa ili aweze kusafisha.

Maji mengi machafu yamefurika kwenye barabara hii , kuna watu wanne ambao wanapita, wawili wametoa viatu vyao huku wakiwa wamezibeba mkononi wengine wakiwa wamevalia buti kando yao kuna nyasi na nyumba zingine pamoja na miti.

Kwenye hospitali hii, mgonjwa amelazwa kwenye majeo yake. Daktari ambaye ni mwanaume akimfanyisha mazoezi kwenye mguu wake wa kulia akiwa ameinua juu.

Gari moja kubwa ambalo limesimamishwa hapa la kutoa uchafu ndani ya choo limeandikwa exhauster . Kando yake kuna wanaume wawili ambao wamesimama.

Chupa tatu ambazo zimeegezwa huku zikiwa zimeandikwa; ya Kwanza " Nordic naturals", ya pili nao, ya tatu "Vitamin D3 potency ".

Kijiboksi ambacho kina dawa ndani yake kimeandikwa CBD Myaderm CBD pain cream double strength relief in munutes .

Mwanamke mmoja ambaye amebeba mtoto wake kwenye hospitali hii. Daktari akimpa dawa kwenda kwa mdomo huku wame zubaa.

Kwenye chumba moja cha hospitali ambamo wagonjwa hufanyishwa operesheni, mgonjwa amelazwa, madaktari wawili ambao ni waangalifu sana, wanamwangalia mgonjwa ndani ya meno yake.

Huyu ni muuguzi wa afya, akiwa amevalia balakoa. Mkono wake anadunga, sindano chupa yenye dawa. Akiivuta.

Kwenye hospitali hii kuna watu wawili wanawake, muuguzi akiwa amevalia barakoa, glavu mkononi na nguo ya kazi, huku mgonjwa akiwa amelazwa, amepanua mdomo huku akiangaliliwa na nesi.

Kibuyu chenye lita tano, kikiwa kimeegeshwa huko na dawa ndani yake . Kimeandikwa, Epilepsy medicine ,safi dawa.

Watu wawili ambao wamevalia barakoa na nguo za kazi wamebeba mitungi ya kuchomelea chuma huku nje kuna gari moja ambalo limeegeshwa, limelete hiyo mitungi.

Ukumbi wa watu katika eneo hili huku wakiwa wamesimama wengine wameketi. Kuna bango ambalo liko mbele yao limeandikwa Kenya HIV and AIDS business council we talk protection .

Hii ni hospitali ya watoto ambao ni wanyamavu ama kuzaliwa. Watu wawili, ambao wamesimama, mwanaume aliyevalia miwani moja na mtoto mdogo ambao anamwangalia na mtoto mwingine ambaye amelazwa.

Mafuriko ya maji ambayo yamesababisha udongo kuporomoka katika barabara hili, huku watu kando wakiwa wamesimama wakistaajabu.

Katika eneo hili kuna watu wengi ambao wako na shughuli zao. Mwanamke mmoja ambaye ni muuguzi amevalia barakoa, miwani pamoja na gauni yenye rangi nyeupe. Huku akivuluta dawa kutoka akitumia shindano.

Kuna kijibox chenye dawa ambacho kimeandikwa Azithromycin Tablet IP 500mg kando yake kuna sacheti zenye tembe ambazo zilizoko zimewekelewa mle.

Huku ni hospitali. Dada mmoja, ni daktari ambaye amevalia barakoa, kilemba kichwani na nguo yenye kazi. Akiwa anaandaa mashine ya kumsaidia mgonjwa.

Huku ni maabarani, ambapo tunaona wahuguzi wakitengeneza dawa Aina tofauti tofauti. Mojawapo akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe, ameshikilia vitu, vifaa vyao mikononi akitengeneza.

Daktari mmoja, ambaye amevalia gauni yenye rangi nyeupe, barakoa mdomoni ,mgonjwa mwanadada, ambaye ameketi kwenye kiti ,akiwa anadungwa shindano, kwenye mabega yake.

Mafuriko mengi ya maji, ambamo waokoaji wamekuja na mashua ili kuvusha kutoka eneo moja kwenda lingine kando kuna migomba ya ndizi pamoja na miwa iliyopandwa.

Mwanamke mmoja katika hospitali ya kuzaa, huku akimtengeneza mtoto katika mazingira yake, akiwa amevalia kilemba kichwani, na huku mikononi ana bandeji.

Kwenye hospitali hii, kuna bango ambalo limewekwa ukutani. Kuna michoro ya kichwa kilichovalia barakoa na picha zingine mingi. Walioketi, wakiwa wamevalia barakoa , daktari naye akimdunga mgonjwa sindano kwenye mabega yake.

Kuna watu wawili ambao wamesimama. Mmoja muafrika msichana mwingine mzungu wote wakiwa wametabasamu. Nyuma yao kuna gari ambalo linakuja. Na kando yao kuna choo.

Kiboxi kimoja ambacho kimesimishwa cha dawa kimeandikwa azytromycyne for oral suspension usp, Kando yake kuna chupa yenye dawa ambayo imetolewa mle ndani.

Chupa moja ambayo iko juu ya meza ikiwa imeandikwa Polio vaccine injection only 10ml kando yake kuna shindano na vitu vingine.

Chupa ilioko sakafuni, ikiwa yenye rangi nyeupe, imeandikwa, Zephania life herbal clinic, detox na mchoro kwa viungu vya binadamu.

Mzee mmoja ambaye ni mlemavu akiwa na fimbo yake. Ameshikilia ukuta huku akiwa ametoka Kwa choo. Juu yake kuna kibuyu kilichokatwa kilichoemwa maji ya kuoga mkono.

Chupa yenye dawa aMbayo iko juu ya meza, imeandikwa MMR. Measles, Mumps, Rubella Vaccine . Kando yake kuna sindano iliyoko na kipimo.

Maji machafu mengi yamefurika huku katika barabara hii kando yake kuna maua iliyopandwa na nyasi pamoja na hema nyumba iliyoandikwa Ahero County Hospital

Mkono wa mwanamke ambao umebeba chupa yenye dawa imeandikwa Dr Abdalla herbal clinic covid cure 1 .Kuna michoro ya mkono na uugizi wa virusi.

Chupa yenye dawa, ambayo imeandikwa, MMR measles, mumps, rubella vaccine . Kando yake, kuna sindano ambayo iko pale.

Katika chumba hiki kuna rafu ambazo zimepangwa chupa zenye dawa kulingana na eneo lake, chini meza juu kuna mikebe iliyobeba vitu mbalimbali.

Wamama watano ambamo wawili wameketi kwenye viti vyao. Mmoja, ambaye kavalia kilema chake na gauni yake, mwingine amelazwa akimshughulikia kumfanyia First aid .

Katika chumba hiki, muuguzi wa afya ambaye ameketi kando ya meza yake akiwa amevalia barakoa anaangalia kitabu fulani. Huku kanda upande mwingine, wakiwa na muudumu pia yeye amekalia kwenye kiti. Juu ya meza kuna sabuni.

Kuna gari moja hapo ambayo imeanguka chini moto ukiwa umewaka. Watu kando ya barabara wakiwa wanarekodi wengine wakiwa na mifereji wenye maji huku wakijaribu kuuzima ule moto.

Muuguzi mmoja wa afya wa zamani akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe pamoja na pampu mkongoni iliyo na dawa huku akinyunyuzia mimea dawa ili ziziambukizane ugonjwa.

Katika hospitali hii ya watoto kuna wanadada wawili ambao ni wa uguzi ama nesi wakiwa wamevalia sare zao huku mmoja akitengeneza malazi ya mtoto pamoja na kumvalisha nguo.

Mtu mmoja ambaye ni mkulima, amebeba kipampu mgongoni huku akipuliza dawa kwenye mimea yake iliopanda na kupaliliwa.

Kwenye eneo hili shamba hili, mtu mmoja ambaye anatembea huku ameinua mikono yake juu . Nzige wengi wadudu ambao wanachafua ardhi akiwa anawafukuza.

Maji mengi yamefurika barabarani, kuna Tuktuk ambazo zinapita pamoja na pikipiki, zote zimezama ndani ya maji.

Chupa moja ambayo iko sakafuni. Sakafuni yenyewe yenye rangi nyekundu, ikiwa imeandikwa Ngiri Sugu for hernia.

Daktari mmoja akiwa amevalia barakoa mdomoni na gaoni yenye rangi nyeupe akimdunga mgonjwa ambaye ameketi sindano kwenye mabega yake.

Katika eneo hili. Watu wengi wamepanga foleni huku wakipewa msaada. Kila mtu amebeba karatasi na kitu mkononi mwao. Kule kuna gari ambalo limebeba chakula.

Eneo hili chumba kimoja katikati ya uwanja huu mtu anaonekana akiingia ikiwa imeandikwa"public toilet" kando yake kuna migomba ya ndizi na miti iliyozunguka.

Mikono ya mgonjwa na ya muuguzi, huku anamwangalia mikono yake akiwa amevalia glavu na gauni ili ampe dawa ya kutibu.

Mama mmoja kwenye hospitali ya watoto ambamo wamama hujifungua mle ,akiwa anawatengenezea malazi yao huku kabla ya kuzaliwa baada ya kuzaliwa.

Dada wawili wamo hospitalini , dada mmoja anaonekana kumsaidia mwenzake aliyezaa mtoto kupanga vitu vyote ili kumradhi aende.

Maporomoko ya nyumba ambazo zimeanguka. Watu wengi wanaume, watoto kwa wanawake wakiwa wamestaajabu na kushangaa huku wakiangalia.

Daktari amembeba mtoto mkononi kwa upole. Amemwangalia kwa ishara ya kuonyesha anataka kujua mtoto anaendelea aje. Daktari huyu amevaa glovu nyeupe.

Maji mengi, kuna mafuriko hapa, watu wanangangana kuondoka kwenye maji mengi, magari, wanaoendesha pikipiki na hata baisikeli wote wamo ndani ya maji haya , maji haya ni ya mvua.

Huyu hapa ni daktari, daktari huyu yupo na mtoto mdogo, mtoto huyu nikama amezaliwa kabla ya miezi yake kufika amehifadhiwa kwenye chumba cha kuhifadhia watoto ambao wamezaliwa kabla ya miaka, miezi yao kufika.

Hawa hapa ni madaktari, pamoja na mtu ambaye ameketi katika kiti. Mtu huyu anadungwa shidano. Shidano hii ni kama ni chanjo. Manaa yake watu hawa ambao wanasimama, wamevaa masiki ambazo ni kama wanazuia ugonjwa fulani.

Huyu hapa ni daktari, daktari huyu anamdunga shindano mtoto mdogo ambaye amebebwa na mama aliyeketi kwenye kiti, nyuma yake kuna watu wengi ambao wamepanga foleni huku wakingoja waudumiwe.

Huyu ni mtoto mdogo mchanga sana kando yake kuna mashine ambazo zinapima huyu mtoto. Kando yake pia wamesimama madaktari wawili, mtoto huyu yuko chini ya uangalizi wa madaktari hawa.

Hapa ni hospitalini, mgonjwa amelazwa kwenye kitanda huku amembeba mtoto mkononi. Pembeni mwake mna watu wengi ambapo wamesimama huku mmoja ni kama anaongea na mgonjwa. Huku wengine wakisimama wakishangaa.

Humu ni hospitalini, mgonjwa amelazwa kwenye kitanda, huku amevaa miwani ya kumzuia mwangaza usije ukaharibu macho yake. Kando yake amesimama daktari anamwangalia huku amevaa maski.

Hawa hapa ni daktari wa wawili na mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu anahudumiwa. Mgonjwa huyu ameugua meno. Juu ya mgonjwa huyu kuna mwangaza mkali ambao unamulikia madaktari hawa waweze kumtibu mgonjwa huu. Daktari hawa wamevaa barakoa.

Hawa hapa madaktari , daktari hawa ni wamesimama na dawa mgongoni mmoja yuko juu ya gari, gari ambalo ni jekundu .

Mkulima anamwagia ama ananyunyizia mimea yake dawa. Amesimama huku akinyunyizia mimea dawa. Amevaa mavazi meupe. Mgongoni amebeba pampu ya kumwagia dawa.

Watu wameketi chini wengi. Wamejifunika mashuka, huku daktari ama afisa amesimama huku akiwaeleza jambo fulani. Wamesikiliza wote.

Hawa madaktari wawili pamoja na mgonjwa ambaye amelazwa akiangaliwa, pengine ni mgonjwa meno.

Hili hapa jengo ambalo limeporomoka. Watu wanaonekana wamesimama wakiwa wakichukua video ya jengo hili ambalo ni kama ni all over ambalo limeanguka.

Mkebe wa dawa kubwa ni kama ni dawa ambayo inatumika kuongeza nguvu pia na kuongeza.

Mwanamke amesimama huku akiangalia kule, vibuyu vya maji pamoja na mitungi ya maji imejaa kule wakichota maji kule kando, watoto pia wapo pale wawili.

Huyu hapa mwanamke ameketi kwenye kochi amembeba mtoto mdogo mchanga, huku ameangalia kando sehemu ya kushoto.